Duka hili limepangwa vizuri kwa bidhaa mbali mbali za urembo na begi ndogo za wanawake, ili iwe rahisi wanapokuja kununua wapate kile ambacho watachukua kwa urahisi, kwa mfano, kama ni herini au begi wanalipata kwa urahisi zaidi.

Watu wengi huwa hupenda mtindo, na mara nyingi, huenda katika maduka za nguo za mitindo, ili kupata mavazi, yale ambayo watakaovaa, na kuonekana ni watu wenye mtindo unaoendelea kuja kila mara katika dunia.

Watu wengi hupenda kusafiri kwa magari madogo na kwa hivyo huenda katika vituo vya kununua magari hayo na kuweza kununua magari hayo, ili waweze kutumia katika usafiri wao kwa sababu ni rahisi na hakuna kujazana katika magari hayo.

Kuna aina mbalimbali za magari madogo yenye rangi tofauti tofauti. Kwa mfano apa mna magari matatu ambayo moja ni gari ya rangi nyeusi na lingine ni rangi nyekundu na lingine ni ya rangi nyeupe.

Katika karakana za huduma la magari, huwa na vyombo za aina mingi za magari, na gari lolote linapo haribika, huweza kuletwa katika karakana, hilo ili iweze kufanyiwa huduma na kubadilishwa vyombo ambavyo vimeweza kuharibika.

Hili ni eneo la biashara ambapo wanauza vifaa vya jikoni. Na vyuma mbalimbali chakaa vilivyotengenezwa upya. Na huwa ni kwa bei rahisi sana na watu wengi hupenda kununua hapa, kwa sababu ni rahisi kuvipata vifaa hivi.

Sokoni huwa mna biashara za aina nyingi sana. Kwa mfano kuna kuuza na kuna kununua. Kwa hivyo watu wengi huja na bidhaa zao ili waweze kuuza na watu wengine huja ili waweze kununua bidhaa hizo kutoka kwa wauzaji.

Katika soko kuna wauzaji wa aina mbalimbali wanaokuja na bidhaa zao ili kuweza kuuza na wanapokuja na bidhaa zao huwa wanakuja na miavuli ambayo wanatumia kukinga bidhaa zao zisipigwe na jua ili zikose wanunuzi wanaonunua.

Katika duka kubwa la rejareja huwa na vitu vya aina nyingi sana na watu wanapokuja kununua vitu katika duka hilo huweza kutembea na kujionea vitu hivyo ndiposa waweze kuchagua vile vitu ambavyo wanavihitaji ili waweze kuvinunua kwa urahisi.